Inaonekana mimiea miwili ya mboga. Mimea iyo iko ndani ya chombo cheusi kilichowekwa juu ya stedi ya mbao. Chombo icho kimeunganishwa na bomba linaloweka kwenye ndoo nyeupe chini. Ikionyesha kilimo cha kisasa.

Mimea inaonekana kwenye mfumo maalum ya kunyunyiza maji ikitumia mabaki ya bati kama mfereji. Mbinu hii ya ubunifu ya kilimo bila udongo inaonekana vizuri.

Inaonekana mimea ya saladi ikiwa imepandwa kwenye mfumo ambapo inakuwa kwenye mabomba meupe mfumo huu unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo bila udongo mimea inaonekana kuwa za afya na imechanua vizuri.

Mashamba makubwa ya mpunga yaliyovunwa yanaonekana kwa kutumia mashine ya kisasa .Combaini inapakia mpunga kwenye lori ikionyesha kilimo cha kisasa cha ufanisi .Ardhi inaonekana kuwa na matope ikiashiria mashamba ya mpunga.

Wanawake Wawili wanachuma majani chai kwenye shamba kubwa. Mmoja yuko karibu akiwa na glavu iliyo jaa majani. Mwingine yuko nyuma. Miti pia yako pembeni.

Wanaonekana wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakichunguza mimea inayokua katika safu. Mmoja wao amejikunja chini akichunguza mimea kwa ukaribu. Chafu inaonekana kuwa na mfumo wa kunywa maji na kamba za kusaidia mimea kusimama. Hii inaashiria kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa linaonekana likimwagiwa maji kutumia mfumo wa kunyunyizia. Mistari ya mimea midogo inaonekana ikimea vizuri ikiashiria kilimo. Mfumo zinaonekana zikifanya kazi zikinyunyizia maji juu ya mimea huku miti ikionekana kwa umbali.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mashamba kwa njia ya mifereji. Maji yanatiririka katikati ya mistari ya mimea yakilowanisha udongo. Udongo u aonekane kuwa na matoke kuashiria umwagiliaji unaendelea au ulikwisha fanyika hivi karibuni